Watu wanne wamevaa barakoa za bluu na wengine wamevaa jaketi za kijani kibichi za usalama. Mmoja ameshika sanduku la kahawia na meza nyekundu ina karatasi na vitu vingine juu yake. Mtu mmoja amevaa shati ya jekundu na nyeupe.

Wanawake watatu wanacheza mpira wa mikono wa ndani. Wawili wamevaa nguo za buluu na mmoja amevaa nyeupe yenye herufi KPB. Nyuma yao kunaonekana watu wengi wameketi kwenye viti vya kijani na nyekundu wakiangalia mchezo.

Wafuasi wa timu ya mpira wa miguu wamejaa uwanja wakiwa na mavazi ya kijani na manjano; wengine wamevaa mashati ya Sportpesa. Mikono imeonyesha juu wakisharekea. Msimamo wa viti vimeundwa katika jengo la mchezo umati mkubwa umehudhuria tukio hili.

Wachezaji wa mpira wa miguu wamevaa jezi nyekundu za KDF wakikimbia uwanjani. Kundi la wanaume wanane wanahama kuelekea upande mmoja. Baadhi ya viatu ni vya manjano na vingine vyeusi.

Watu watatu wamesimama wakishika vitabu vya upendeleo ya Bango la State of Judiciary . Wanaume wawili wamevaa suti za kijivu na buluu wakiwa wana tai nyekundu. Mwanamke katikati wamevaa joho jeusi lenye mistari nyekundu na samawati pamoja na miwani.

Kundi la vijana wamevaa mashati ya manjano yenye maandishi ya Tusker, mikono yao inaonyesha juu kwa furaha, baadhi wakishika simu. Mtu mmoja amevaa kofia nyeupe, wengine wamevaa suruali za bluu, jengo la rangi ya kahawia liko nyuma yao.

Watu wengi wameketi kwenye meza za kahawia ndani ya Huduma Centre wakitumia kompyuta. Kuna bango la kijani lenye maandishi ya kingereza kuhusu huduma za serikali. Baadhi ya watu wamesimama nyuma wakiangalia simu zao.

Kundi la watu wamevaa mashati meupe na kijani, wamekaa na kusimama mbele ya jengo lenye nembo ya serikali. Kuna mapazia ya rangi mbalimbali yamepambwa juu. Baadhi ya watu wanavaa kofia na miwani.

Kundi la watu wamepanga uwandani, wengi wamevaa nguo za bluu na nyeupe zenye mistari. Mikono yao imeonyeshwa hewani kwa furaha, mwanamke mmoja ananywele za dhahabu zilizosokotwa. Baadhi wamevaa miwani za macho.

Wanaume wawili wamevaa suti za kibiashara wamesimama karibu na kaunta ya nyekundu na kijani. Mmoja anasoma karatasi nyekundu huku, mwingine akimtazama. Kuna alama za Huduma Kenya na registration of self-help groups zilizoning'inia dari.

Watu wengi wameketi kwenye viti vya samawati wakijaza fomu za karatasi nyeupe. Mmoja wao kushoto, amevaa shati ya kijani kibichi, ameshika kalamu ya machungwa, mwengine amevaa kofia ya kijivu na gauni jeupe. Mezani kuna simu nyeusi na vifaa vingine vya maandishi.

Wachezaji wawili wa kandanda wanakimbia uwanjani. Mmoja amevaa jezi ya kijani kibichi na mwingine ana nguo za bluu na nyeupe zenye mistari. Mpira uko karibu nao juu ya nyasi za kijani. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa mashabiki waliokusanyika kwenye uwanja wa michezo.

Wanaume wawili wanasalimiana mikono mbele ya ukuta wenye nembo za Soldier's first na alama za kikosi. Mmoja anavaa suti nyeusi na mwingine ana jezi nyekundu. Pia anashika jezi hiyo mkononi. Nyuma yao kuna bendera zenye michoro yenye dhahabu na samawati.

Watu wengi wamezunguka meza wakivaa barakoa za uso. Mwanaume mmoja anavaa shati jeupe na mkanda mwekundu anasaini karatasi. Mzee mwenye koti la blue na shati la madoa anasimama karibu naye.

Mkutano wa kiofisi ambapo watu wawili wamevaa suti nyeusi. Wanasalimiana mikono katikati. Afisa wa jeshi amevaa sare ya dhahabu na kofia nyekundu amesimama nyuma yao. Watu wengine wengi wamezunguka wakiwa wamevaa mavazi rasmi.

Watu kadhaa wameketi kwenye viti vya chuma akatika chumba chenye ukuta mweupe. Kuna alama za pension services, KRA services, NSSF services zilizotundikwa juu. Nembo ya Huduma Kenya inaonekana juu katikati. Watu wamevaa nguo mbali mbali, shati la buluu, manjano na mavazi mengine.